Wachezaji wenye ulemavu wanacheza mpira kwa bidii na furaha. Kila mmoja ana mti ya kutembelea akisaidia kusonga mbele uwanjani. Wengi wao wana mguu mmoja wengine wanapiga mpira kwa ustadi mkubwa sana kuna furaha sana.

Walikuwa wanafanya maonyesho wakiwa wamevaa mavazi mekundu yanayong'aa baadhi ya washiriki wamekaa kwenye viti vya magurudumu wakishiriki kwa furaha. Miongoni mwao wanapeperusha bendara za kenya kwa fahari.

Mwanariadha asiyeona kutoka Kenya amesimama akiwa na muongozi wake, wameunganishwa kwa kushikana mikono kwa utulivu , wote wawili wamevaa mavazi ya mashindano yenye rangi tofauti.

Kuna bango linaloonyesha eneo la mkusanyiko wakati wa moto. Maandishi na alama za usalama zimechorwa wazi kwenye bango hilo. Nyuma ya kibao hicho kuna tanki kubwa jeusi linalotumika kuhifadhi maji.